Mwanadada huyu ambaye ni mhudumu wa afya anaonekana akitengeneza chanjo alafu anamdunga mwanamme huyo na sindano kwenye mkono wake jamaa huyo ameketi huku akisubiri aweze kupewa dawa hiyo.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti uku akishughulikiwa na daktari wa meno na msaidizi wake, kumtibu meno zake ama kuangalia shida.

Jamaa huyu yuko mahali hapa akijaribu kunawa mikono yake kwenye hii tanki ndogo ambayo imechorwa alama ya mikono. Yeye anakanyanga pale chini na maji inaweza kutoka bila kuguza hiyo maji na mikono yake.

Hizi ni dawa zenye tembe za kumezwa zenye zinasaidia kupungua makali ya homa ambapo mtu amekua anaumwa na kifua, naona tembe tatu iliyopo kwenye pakiti hii yakiwa yametolewa.

Hapa ni darasani tunamuona mwalimu amesimama na kuna mwanafunzi pia amesimama mbele. Wanafunzi wenzake wameketi chini wakisikiliza na kuangalia maelezo yanayo peanwa. Yeye ameshika choki akiweka nguo yakuweka na kuelezea wenzake.

Daktari huyu wa meno anaonekana kukagua na kutibu meno ya huyu mgonjwa ambaye ni mwanadada, yeye anaonekana kumilika na kifaa tofauti akiwa na mashine ingine ambaye ameeka kwenye macho yake.

Huyu ni muudumu wa afya ambaye anaonekana kupeana chanjo kwa mtoto huyu mdogo kwenye mkono wake . Mama yake amemshikilia mtoto huyu anapo dugwa .

Mwanadada huyu ambaye amevalia shati nyeupe na long'i ya samawati anaonekana akipata matibabu, huku akidungwa kwenye mkono wake na huyu mhudumu wa afya katika tenti hii.

Hapa ni hospitalini ambapo tunaona daktari na msaidizi wake wakijaribu kumhudumia mgonjwa huyu mwenye shida ya meno. Yeye anafungua mdomo huku akiangalia na kutolewa maji au mate kwenye mdomo wake.

Hii ni jumba la kutumia kwa matibabu ya meno kwenye hosipitali .Mwanadada huyu anaonekana kuosha vifaa ambazo zinatumika kwa kutibu meno.

Hii ni chupa ya dawa ya kukunywa ya "vitamini D3", ambayo yanasaidia mwili na pia kuhusu kuboresha afya mifupa kwenye mwili, imewekwa kwenye chupa na kiwango chake kuonyeshwa ikiwa elfu hamsini "millilitre".

Hapa tunaona sehemu ambayo daktari huyu mganga Galazinga, anafanyia kazi yake. Yeye ako na vitu zake ambazo anazitumia kwenye kazi hiyo na nansaidia kurudisha mapenzi na mahaba moto mtoto. Amepeana namba yake hapo.

Hapa ni darasani ambapo kuna wanadada hawa wawili, wanaonekana kuwa ni mwalimu. Anajaribu kufundisha watoto kuhusu mambo ya hedhi na ako na suruali, akibandika kile kinguo cha kuzuia hedhi.

Mamahuyu ako kwenye mahali wanachota maji, wanaonekana kuwa na laini refu maana mitungi haya ni mengi, shemu hii ni kavu na kuna uhaba wa maji.

Hapa ni kijijini na tunaona kwenye uwanja huu mama aliyeketi kwenye kiti hii huku akidungwa kwenye mkono wake na daktari huyu ambaye anaonekana kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine kupeana matibabu kwenye kijiji.

Nyumba hili linaonekana kuwa mahali pa kuweka mitungi ya asi ya kupumua ya wanadamu. Jamaa huyu anaonekana kuzikagua na kuziangalia chache zikiwa upande mmoja na zingine zikiwa upande wa pili.

Hapa ni hospitali katika sehemu ambao watoto huwa wanalazwa wakiwa wagonjwa. Tunaona gavana wa kisumu profesa Anyang Nyong'o akielezewa na kuangalia mtoto huyu mgonjwa ambaye yuko kitandani.

Dawa hii ni ya kuongeza damu mwilini na humezwa na wamama wajawazito ili kusaidia watoto walio tumboni na kuongeza damu na kulainisha ngozi.

Hizi ni dawa za kumeza tembe ambazo zinazadia kuongeza damu mwilini. Inaonyeshwa kwamba yafaa yamezwa moja kwa siku na yako yanaongeza damu kwa uguzi.

Watu hawa wamesimama nje ya jengo la haja ndogo ambayo imeekwa pale. Kuna sehemu ya kunawa mkono baada ya kutoka kwenye sehemu hiyo na wanaonekana kwamba wako na mazungumzo.

Hii ni shamba la mahindi, na yanaonekana kuwa yanaelekea kuiva. Mahindi haya yamevalimwa na waviwavi ambayo yamejaa sana kwenye huu hindi, na inaonekana itaharibu mimie hii.

Hapa tunaona watu watatu wawili wakiwa ni wahudumu wa afya kunayo mwanaume amabye ameketi kwenye kiti nje ya jumba hili lake ya makaratasi anaonekana kupimwa na kuangaliwa macho.

Hapa tunaona watu ambao wamekusanyika, huku wote wakiwa wamevaa barakoa. Wao wameketi chini wengine wakiwa wamepiga magoti huku wakiwa wameinua mikono yao juu.

Huyu mhudumu wa afya anaonekana kudunga mwanaume huyu kwenye mkono wake, jamaa huyu ni wa kimaasai na yeye amevaa barakoa kubwa sana huku akitegea matibabu haya.

Tunaona waziri wa afya, akiwa ametembelea hospitali akifwatwa na wafanyikazi wengine wakuu serikalini, kunangalia mgonjwa ambaye ni mama anaye onekana kubeba mtoto mchanga, akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali.

Tunaona daktari huyu akiwa amechukua dawa kuichanganya kwenye chupa ndogo na hii maji iliyoko kwenye shindano. Yeye ameishika kwenye mkono mtupu na hajavalia glovu.

Hapa tunaona jamaa ambaye amevaa sare nyeupe pamoja na glovu na gambuti ili kujikinga. Yeye yuko shambani ama uwanja akinyunyizia sawa mimea hii yenye ametumiwa pampu wakati huu.

Hizi ni dawa ama tembe za kumeza na tunaona mtu huyu akimwaga kutoka kwa mkebe hadi kwa mkono wake akiwa na nia ya kuihesabu ili ameze.

Hapa tunaona watu wawili mmoja aliyevaa kanzu nyeupe na jamaa huyu aliye kwenye pikipiki anaonekana kuzungumza na mbele yao ni vibuyu ambazo wameweka miti zinazokaa kama dawa na juu kufungia vitu zinazokaa njugu.

Hawa ni watoto watatu ambao wanaonekana kuwa na furaha sana huku wakionyesha mikono yao ambayo imechafuka sana kuonyesha kwamba walikuwa wanacheza na matope, wao wanajaribu kuosha mikono hizo.

Tembee hii za dawa ni za kutumia kumeza ama zinasaidia kupunguza mafuta mwilini. Ni tembe nne ambazo zimewekwa pamoja, na zinaweza mezwa safari moja.

Tunaona muhudumu huyu wa afya, ambaye anadunga mwanadada huyu kwenye mkono wake. Mwenzake akiwa amesimama pale nyuma na pia ni mtungi yao ya kuweka dawa ikiwa imewekezwa kwenye meza.

Daktari huyu anamdunga mtoto huyu kwenye mkono wake, huku ameshikwa na mzazi wake kwa makini ili adungwe bila kuleta matatizo, mzazi wake amavalia barakoa, na mtoto ametolewa nguo kwenye mkono peke yake.

Chupa hii ndogo ikona dawa ya unga na sanasana hutumiwa kwa wakati wa kudunga mtu ambapo sindano huogezwa na maji ili yachanganye na iweze kutumika kwa mgonjwa.

Hapa tunaona wahudumu wa afya wengi ambao wamevalia aproni ya rangi ya manjano. Mmoja wao anampea dawa mtoto mdogo, chanjo ya polio kwa mdomo huku mama yake amemshika.

Tunaona mawingu makubwa ambayo yamesababisha umfuriko wa maji na kwa barabara hii tunaona watu wanatembea ndani ya maji ikiwemo magari mbili ambayo yameweza kuanguka kwa kuzidiwa na maji hayo.

Hapa ni hospitali, sehemu ya kuangaliwa meno, na tunaona mama aliyeleta mtoto wake ili atibiwe. Daktari huu anajaribu kumchezesha mtoto huu kabla hajaanza matibabu.

Hapa ni hospitali sehemu ya kuangaliwa meno tunaona huyu mgonjwa akiwa amelezwa kwenye kiti hicho huku mhudumu wa afya au daktari akijaribu kumkagua kwa ukaribu huku akiwa amevaa barakoa.

Hapa tunaona mhudumu wa afya ambaye ni mwanaume akipeana chanjo kwa mtoto mdogo kwa mdomo huku mamake akiwa amemshika. Watu wengine wako foleni na kando yake ni askari.

Hapa ni hospitali, ambapo tunaona mgonjwa huyu ambaye ameletwa na gari lile la hospitali na amefunikwa na kitambaa kuashiria yuko katika hali mbaya. Daktari huyu anajaribu kumkagua na kumpatia usaidizi.

Daktari huyu anaonekana kuzungumza na mtoto huyu huku akiwa amemshika mkono na kumtazama na kumpea yeye maelekezo. Mtoto huyu ameketi kwenye meza akikaguliwa

Tunaona mkusanyiko wa watu wengi ambao wamevalia barakoa na wanaendelea na shughuli zao .Hawa walio na sare nyeupe wanaonekana kuzungumza ama kupeana mwelekeo huku watu wengine wakisikiliza ,na wengine kuonekana kuwa ni watu wa mambo ya usalama.

Hapa ni hospitali na tunaona watu wale hupeana huduma ya kwanza wakiwa wako hapo karibu na sare nyekundu, huku madaktari na pia watu wakiwa wamesimama kando ya mgonjwa aliyeekwa kwenye hii kitanda.

Hapa ni kituo cha afya ambapo tunaona mwanadada aliyeleta mtoto wake kupigwa chanjo. Wahudumu hao wa afya wanaonekana kupeana dawa hizo uku wengine wawili wakiwa wamesimama kando yao.

Mahali hapa kunayo jengo ya ghorofa ambalo limeanguka na likaporomoka, watu wengi wamekusanyika hapa, wengine wakiwa ni wale wa kuokoa watu na jamaa wengine pale wanaonekana kujitafuti lao wakikagua ni nini wanaweza ichukua.

Hizi ni madawa za kienyeji za Masai Herbal na zinapatikana katika nchi ya Tanzania lakini unaweza itishia kwa kupitia nambari ya simu hii na uweze kuletewa mahali uliopo.

Kwa jumba hili ama mandhari haya tunaona katoni kubwa kubwa ambayo yamepangwa na moja ikiwa imefunuliwa. Mtu huyu ako na bidhaa kwa hii chupa yenye inaonekana kuwa sabuni na anakagua.

Dawa hii iliyoko kwa chupa ndogo ni ya kuzuia makali ya unyanyapaa ya polio. Tunaona sindano ikiwa hapo na imeandikwa kwamba yanaweza peanwa kwa njia ya kudungwa tu pekee yake.

Hili ni sehemu katika hospitali ya kuweka watoto wachanga ili waangaliwe kwa makini sana mwanadada huyu anaangalia huyu mtoto.

Dakitari huyu anaonekana anaweka dawa kwenye mtoto huyu mchanga. Mamake amemshikilia huyu mtoto huku akitazama yale yanayo endelea.

Mtoto huyu mchanga ameletwa na mama yake kwenye kituo cha afya ili apate chanjo ya wiki sita kwenye mkono wake. Mhudumu wa wa afya anaonekana akipeana chanjo hiyo.

Sehemu hii tunaona chupa tofauti tofauti yaliyo na madawa ama vitu zimewekwa ndani kunayo bango inaonyesha daktari Mduba ambaye anatibu magonjwa kadhaa ya kiume, nguvu za kiume, mishipa, kaswende na amepeana namba yake kando na yake ni baiskeli.

Hapa tunaona watoto wawili ambao wameketi kwa kiti mmoja wao akionekana kuwa na vidonda, katika kwa mwili yake ikiwa pamoja na miguu na mikono, na na anaonekana kuwa na maumivu kutokana na haya.

Hapa ni hospitali ya meno na tunaona mwanadada ambaye ameekwa kwenye sehemu hii ya kupokea watu na kupeana maarifa kuhusu mambo ya uponyaji wa meno.

Mama huyu mwenye amelala kwenye kitanda hii anaonekana kukaguliwa meno yake maana tunaona mahali imeandikwa kwamba wanaangalia meno bila kuitisha pesa. Huyu mhudumu wa afya anamshughulikia.

Jamaa huyu anaonekana kumpea mtoto huyu dawa kwenye mdomo wake na amejaa tabasamu mno. Mama wa mtoto huyu amesimama kando akitazama huku akiwa ameshika simu mkononi.

Eneo hili linaonekana kuwa na makali ya jua na ni jangwa sana. Watu hawa wawili wanaonekana wakitembea kuenda upande ule mwingine huku kukiwa na ng'ombe ambayo imekufa kutokana na jangwa hili.

Hapa ni uwanja mkubwa ulio na msitu na tunaona watu wawili wamejaribu kuzima moto mkubwa sana ambao umewaka katika eneo hili wakitumia ile chupa ya kuzima moto.

Hapa ni hosiptalini na tunaona mhudumu ama wahudumu wa afya wawili wakiwa wamesimama na mgonjwa akiwa ameketi aliyevaa shati yenye kijani kibichi, yeye anaonekana kupimwa shinikizo la damu kwenye mkono wake.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana kumwangalia mtoto huyu mchanga ,anaye kuwa amezaliwa. Yeye akiwa amemshika na kando yake ni mamake amelala kwa kitanda .

Daktari huyu wa meno anaangalia mdomo wa huyu mgonjwa wake huku akikagua jino moja baada ya nyingine akiwa anamulika pia na hiyo kifaa anacho. Mgonjwa huyu amepanua mdomo sana na daktari amevalia sare zake pamoja na barakoa.

Hizi ni dawa ama tembe za kumeza ambazo ziko kwenye karatasi hii na tunaona ile kifaa cha kupima joto mwilini imewekwa kando yake, inaonekana kutumika kwa matibabu ya mtu.

Hizi ni chupa mbili ndogo zenye ziko na dawa ambayo ni ya kudunga watu kutokana na magonjwa ya measles, mumps na rubella. Dawa ambayo serikali inapeana saa hii kwa chanjo ya watoto wadogo.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana kupeana chanjo ama dawa kwa mtoto huyu mchanga kwa mdomo wake. Mama yake amemshika mtoto huku akitazama yale yanayoendelea.

Wanadada hawa wawili wanaonekana kushona barakoa wakitumia mashine hii, kando yao ni barakoa ambayo wameshazishona tayari huku wakiendelea na mengine. Wao wamevaliwa sare inayofanana ya koti nyeupe.

Hizi ni aina tofauti ya dawa yanayoitwa vitamini B3 ambayo yamewekwa hapa huku wakiwa wametoa mojamoja na kuwekwa kwenye meza huo.

Ninaona majumba mengi sehemu hii moja wapo likiwa limebomolewa na hii gari la kubomoa na kunayo walinzi wa usalama ambao wamekita kambi pale kuisimamia kazi hiyo.

Hapa ni hospitali na tunaona mama mmoja ameketi kwenye kiti huku akidungwa kwenye sindano kwenye mkono wake na daktari huyu. Kuna mzee aliye kando yake ambaye anasubiri na wote hao wamevaa barakoa kwenye uso wao.

Hapa ni kando ya barabara chini ya mti, ambapo takataka mingi aina ya karatasi yametupwa. Watu hawa watano wanajaribu kuziokota na mtu huku akionekana kuchoma zingine.

Tunaona mitungi miwili mikubwa ya gesi ya oxigeni inayotumika hospitali kwa wagonjwa wale wanaolemewa kupumua peke yao, gari hili limeleta na ndio majamaa hawa wanaitoa kuipeleka mahali inahitajika.

Hapa ni kwenye maabara ya hospitali na tunaona mtu huyu akifanya vipimo zingine na kuziangalia kwenye mashine hii, Kando yake pia ni sampuli ambayo anafaa kuangalia.

Hapa tunaona wahudumu wa afya, wakiwa wananong'onezana huku mmoja wao akiwaongoza wengine kupeana maelezo na wanaskiza wakiwa wamejihami kuenda mle uwanjani kufanya kazi zao.

Hapa ni eneo ambapo wanapeana matibabu, na tunaona mwanadada huyu anatembea na mtoto mchanga huku mtoto mwingine mkubwa akipewa dawa kwenye mdomo wake, wahudumu hao wa afya wamekaa hapo wakihudumia hawa.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kukagua mkono ya mgonjwa huyu, kubaini kama kuna tatizo, mbeleni pale ni kijana ambaye amesimama huku na mbele kukiwa na mhudumu mwengine wa afya.

Mtu huyu anaonekana amefunga macho kuonekana anavumilia uchungu kutokana na ile ya kudungwa mkono na muhudumu wa afya aliye na yeye,. Yeye pia amevalia barakoa.

Hapa tunaona wanadada wawili moja anaonekana kuwa ni daktari wa meno na anapeana maelezo akitumia kifaa hiki cha mfano wa mdomo kupeana maelezo ya meno kwa mwanadada huyu anayeonekana kufuatilia.

Tunaona wamama ambao wanatoka kuchota maji huku wakiibeba kwenye mtungi wa mgongo wao. Huyu wa mwisho amebeba maji pamoja na mtoto ambaye anamfungia mbele kwa tumbo yake.

Daktari huyu anaonekana akipeana maelezo kwenye mgonjwa wake huyu ambaye ameketi kwenye kiti akingojea ili aangaliwe mambo ama shida za meno yake, ako tayari kuhudumiwa.

Jengo hili linaonekana kushikwa na moto na kuchomeka kabisa na moto huu ni mkubwa sana na imeteketeza manyumba haya na mali mengi mno katika sehemu hio.

Jamaa huyu yuko uwanjani ama shambani akinyunyizia dawa mimea hizo, huku amevaa sare za kujikinga kila mahali kwenye mwili yake na amebeba pampu yenye iko na dawa hizo za kupiga.

Naona daktari na huyu mwanadada na anajaribu kuangalia maskio yake akiwa na chombo cha kuangalilia. Mgonjwa huyu pia ametulia huku nyuma yake kukiwa na watu wengi wanaoonekana kukuwa mchanganyiko wa watu wa huduma ya afya na wagonjwa.

Kwenye sehemu hii tunaona watu wawili ambao wamevalia sare ya kujikinga kwelikweli, wakiwa na mitungi tofauti, moja ikiwa nyekundu, ingine ni rangi ya samawati. yanaonekana kubeba kemikali iliyo mbaya sana kwa biandamu.

Hapa tunaona barabara ambalo magari yamejaa na maji yenyewe imejaa imefurika sana kutokana mvua kubwa, magari haya yanajaribu kupita ndani ya maji hayo na Kuna msongamono kwa sababu hayasongi.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona mhudumu huyu wa afya anaonekana kufanyisha huyu mgonjwa mazoezi ya mguu kwa sababu ako na maumivu ama amevunjika mguu huu.

Hapa ni hosiptali na tunaona daktari huyu akimkagua mgonjwa huyu kwenye mdomo wake, amelala kwenye kiti huku amefungua mdomo, pembeni pale tunaona mtu pia ambaye amelazwa kwenye hii kitanda ya hosiptali.

Mwanadada huyu ambaye anaonekana kuvalia barakoa na glovu. anabeba hizo barakoa kwenye sanduku hili na kuonekana kuuza. Wengine wakionekana kutembea na wakiwa na shughuli zao.

Naona huyu ameketi chini akiwa ametoa mkono wake wakushoto kuitoa shati ili aweze kundungwa. Huyu muhudumu wake anampea yeye chanjo ama sindano kwenye mkono wake.

Mtu huyu ambaye amevalia koti nyeupe ni mhudumu anayeonekana kupeana maelezo, kando yake ni rais wa uganda Museveni ambaye anaonekana kusikiliza maneno hayo, wote wakiwa wamevalia barakoa.

Jamaa hawa wawili wako katika sehemu ambayo takataka hutupwa na wamevalia sare nzuri ya kujikinga katika uchafu huu. Wanaonekana kusukuma na kutoa takataka hizo ziende mahali fulani.

Daktari huyu ameshika mtoto huyu mikono wake miwili akiwa amevalia glovu. Anaonekana kukagua mikono yake, anayoonekana kua na vidonda tofauti tofauti yaliyotokezea kwenye mikononi mwake.

Tembe hizi za AZOMAX mia tano ni za kumeza na inasaidia kupea kinga mwilini unapopatwa na homa ya makali. Hizi dawa ni tatu na zinamezwa kwa wakati mfupi na mtu atapata nafuu baada yake.

Kuna chupa ndogo ambayo yako na dawa ya MMI vaccine . Huyu mtu ameshika dawa pamoja na sindano, ambayo ameitumia kutoa hizo kwenye chupa, amevalia glavu kwenye mkono wake.

Mwanamke mmoja amebeba mtoto wake mgongoni. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mti. Watu wawili wanakimbia.

Mama huyu yuko hospitali na tunaona daktari akiwa na kifaa ambacho anaweka kwenye masikio lake. Inaonekana kuwa anakagua iwapo ako na tatizo la kusikia. Wenzake hapo nyuma wanatazama kinachoendelea.

Mwanadada huyu anaonekana kuwa ametabasamu sana na ameshikilia kitambaa kwenye mkono wake yeye pia amefunga kitambaa nyekundu kwa kichwa chake na wenzake wawili pale wanamtazama.

Hapa ni darasani na tunaona mwalimu pamoja na wanafunzi, wao wamekati ilhali yeye amesimama, na watoto hawa wameshika vitabu ama vijikaratasi, huku wakiwa wainua juu, kana kwamba walipewa ama waliulizwa wafanye hivo.

Kwenye msitu huu tunaona moto kubwa unaowaka kwa kasi sana inaonekana kwamba imechoma sehemu mingi ikiwemo vichaka na miti mirefu sana. Hakuna mtu anayeonekana kuuzima na inaonekana kwamba ni masaa za jioni.

Hapa ni maandari ya hospitali ambapo tunaona madaktari kadhaa wamekuja na vifaa za kuweza kuangalia wagonjwa wao walio na tatizo kwa macho. Pale mbele wagonjwa pia wamepanga laini wakingojea kupewa huduma hii.

Eneo hili limefurika sana na maji yanapita kwa kasi, inaonekana kwamba majengo haya duni yalijengwa karibu na mto, na ni nyuma yake kunayo ambayo imeporomoka, pale mbele ni majumba kubwa kubwa ya gorofa na ni ya mawe.

Kwenye hospitali hapa tunaona daktari akijaribu kukagua na kutibu meno ya mgonjwa huyo ambaye amelazwa kwenye kiti hii. Huyo mwenzake ni msaidia na anashikilia hicho kifaa kwenye mdomo wake ili utoe mate ambayo yatatoka.

Watu hawa wamekusanyika nje ya jengo hili wengine wakionekana kupiga picha wawili hawa wamekuja mbele kuonekana kwamba wanafungua hili ni jengo ambayo linaweza kutumika kwa manufaa na kunao vipeo mingi ambayo yamepangwa pale nje.

Kuna chupa tano ya dawa ya kutibu mambo ya yellow fever na yametolewa kwenye pakiti hii huku yakiwa yamepangwa kwenye meza. Hizi dawa hutumika sana sana kwa minajili ya kuchanja watu au watoto.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona kwenye jengo hili ambalo ni kubwa watu wengi wamekusanyika huku wengi wakiwa wamevalia barakoa na wahudumu wa afya ambao wanaonekana kudunga hao watu kwenye mikono yao.

Mkebe huu uko na dawa ya kienyeji inayoitwa mwarubaini, ambayo inaweza kutumiwa, kwenye hii mkebe, wamechora ile mti mkubwa wa mwarubaini na pia mbeleni tunaona maji ama mto.

Mgonjwa huyu tunaona yuko hospitalini ambapo ameenda kukaguliwa meno au kuangaliwa na kupewa matibabu. Daktari nayo amechukua kifaa mkononi ambacho anatumia kumulikia ile jino ambayo anaitengeneza.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona daktari yuko katika ofisi yake na vitu kadhaa ikiwemo tarakilishi ile mashini ya kupima shinikizo ya damu na pia madawa ama sampuli kwa hii maktaba.

Sehemu hii inaonekana kuwa upande wa hospitali ambapo tunaona ni daktari ama mhudumu wa afya akiwa na kijana mdogo na labda anamtoa damu kwa mwili ili apeleke kwenye maabara na apime kutadhmini iko na shida gani.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona vitanda vingi zimepangwa ka laini inaonekana kwamba upande wa juu hatuoni wagonjwa maana hakuna matandiko, za kati kati pale zimetandikwa na kuna mhudumu mmoja pia wa afya ambaye amekaa pale pia kuna televisheni imeewekwa pale juu.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona daktari na mgonjwa ambayo ameekwa chini ya kifaa hiki au mashini ya kupima mashinda yeliopo mwilini mwake anatengenezwa akae vizuri hili aingizwe huko ndani.

Tunaona maji ambayo yamejaa barabara, kutokana na mafuriko ya mvua. Magari haya yanajaribu kupita, ingawa maji inalowa sana, huku kukiwa na lori ingine inapita upande mwingine.

Mhudumu huyu wa afya ambaye amevalia koti nyeupe, anaonekana akimdunga mtoto mchanga kwenye mkono wake akitumia shindano. Mama yake anamshika mtoto huyu huku akitazama.

Tunaona mama ambaye ametoka kuchota maji kwa mtungi huu yyeh ameiungia kwa mgongo huku akiwa pia amebeba mtoto ambaye amefunga kwenye tumbo lake.

Wahudumu hawa wa afya wanaonekana kuweka kifaa kwenye sikio la mama huyu ili wakague iwapo ako na shida ya kuskia. Leo kuna ya kuhutimisha watu ambao hawaezi sikia.

Mhudumu huyu wa afya, anaonekana akishughulikia na kumwangalia mtoto huyu mchanga ambaye ametoka kuzaliwa. Yeye ameekwa kwenye sehemu ambao watoto wachanga huangaliwa baada yakuzaliwa , kabla ya kurudishia mama yao.

Bango hili lina limewekwa kwenye kando ya miti mbili limeandikwa daktari wa dawa za kienyeji ama zile za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume na nambari limeekwa la kuweza kupigia. Na jamaa amesimama hapo kando akiangalia pale baharini.

Mama huyu yuko hospitalini na anaonekana akishika mtoto wake mchanga huku akiwa ametabasamu. Yeye ametoka kuzaa na tunaona mtoto wake bado ni mchanga zaidi.

Chupa hii imeandikwa covid cure na iko na dawa ya kutibu makali ya homa, mama huyu amechukua chupa hii huku akisoma maelezo katika lebo.

Barabara hili limefurika maji na tunaona watu wanne wakitembea, wawili kwa upande mmoja na wawili kwa upande mwengine. Hawa mmoja wao ametoa viatu na uvuli wa pande mwengine wamevaa viatu aina ya gumboot .

Jamaa huyu anaonekana akiwa katika maandamano huku akiwa na vitu kama kemikali akiwa amezipima ma taf ambayo inamwaga, yeye anaonekana kuwa mfanyikazi mhudumu wa afya katika hospitali hii.

Mwanaume huyu ambaye ni mhudumu wa afya amejikinga kwenye uso wake akiwa na barakoa na hii kitu ya kufunika uso , yeye anapeana chanjo kwa mtoto mchanga huyu ana mdomo wake huku mamake akiwa amemshikilia.

Tunaona wamama waiwili, mmoja ni msichana mdogo mwengine amekomaa, tunaona wpte wamevalia barakoa na kwa mikono wameeka gilovu na wamekaa kando ya gari wakisimama.

Kwenye chupa hii kuna dawa za kumezwa za kuongeza ubora wa mifupa mwilini, hii inaongeza vitamin D na inasaidia kuongezea miale ya jua.

Dawa hizi ambazo ni tembe nyeupe. Zikona umuhimu katika miwili kwa kuongeza ama kuboresha mambo ya mifupa kwenye mwili. Vitamini, haya yanasaidia kuongeza umuhimu ya ile makali ambayo tunapata kwenye jua.

Jamaa huyu amesimama akiwa amevalia barakoa na vazi nyeupe ya kujikinga. Yuko katika sehemu inayoonekana kua ni hospitali na kwenye lango linaloelekeza wagonjwa.

Sehemu hii ambayo iko na maji ya kunawa mkono. Tunaona wanafunzi watatu wakiwa kwenye laini wakinawa mikono zao wakitumia maji safi pamoja na sabuni.

Daktari huyu wanajaribu kukagua mgonjwa wake kwenye mdomo ambapo amemuagiza afungue mdomo ili aweze kuiangalia wako katika mahali ambapo niyakufanya matibabu ya meno.

Daktari ambayo amevalia sare zake akiwa amevaa barakoa, akijaribu kumdunga mtu huyu ambayo ameketi kwenye mkono wake wa kulia.

Hawa watu wako ndani ya maji ambayo yamefurika kutokana na mvua kubwa na ikaleta hasara mingi sana. Wanajaribu kuokoa vitu vyao ambazo zimebebwa na kupotelea maji.

Kwa meza hii tunaona machuoa mandogo walio na dawa ya viruzi ya rubela na pia muscle na kando yake tunaiona sindani itakayotumia kwa kupika chanjo.

Wamama hawa wawili wamekuja hapa hili wachote maji kwenye kisima hiki ambayo si mbali . Mmoja wao anachota mwingine akisongesha vibuyu. Sehemu hii imepata ukame zaidi .

Hapa ni hospitali kwenye sehemu ya kuangaliliwa macho, daktari huyu anaonekana kuona kupitia mashine hii jicho ama macho lenye huyu mgonjwa ambaye ameweka kichwa yake kwenye kifaa hiki.

Bango hili linaonyesha umuhimu wa kujikinga katika viruzi vya ukimwi na katika sehemu hii kuna watu wengi ambao wamekuja kwa kupimwa wengi wakiwa ni watu wanaopeana matibabu.

Sanduku hili ni la kuweka dawa za kuchanja. Huwa liko na friji ya kuhakikisha kwamba yamebaki yakiwa baridi na bado hayajaharibika ili yatumike.

Tembe hii ya dawa yameekwa kwenye meza yakiwa yamemwagwa kwa chupa hii , hii ni dawa ya vitamini dii, na inaonekana kwamba ni ya rangi nyeupe.

Mhudumu huyu wa afya anavalia barakoa na aproni yaliyo na maandishi, yeye ako na sindano kwa mkono mmoja huku akijaribu kuvuta dawa iliyoko kwenye chupa ndogo.

Jumba hili la ghorofa limeporomoka na kuharibika mno. Watu wakiwa nje wakijaribu kutazama mambo ya uharibifu huu na kiwango ambacho kimefikia.

Mama huyu ni mjamzito na amelala chini kwenye mkeka huyo huku mwenzake akijaribu kumkagua kwenye tumbo lake. Hapa si hospitali ila ni nyumbani ya mtu.

Watu hawa wameshikilia bango yenye mikono yao iliyoandika kwamba tuwache kuuzia uwonga wasichana wanaopata hedhi. Mbele yao ni hizo mavazi ama manguo ya kutumia kwenye hedhi.